Chupa na boksi ya dawa inayotumika kuua vijidudu vilivyopo ndani ya tumbo la wanyama na nje kwenye ngozi za wanyama. Dawa hii huchomwa na sindano kwenye mwili wa mnyama.

Mkulima wa kilimo cha pilipili hoho amesimama shambani, akiwa ameshika bidhaa hiyo iliyokwisha kuvunwa na kuwekwa kwenye magunia, tayari kwa kwenda kukidhi uhitaji wa masoko ya ndani na nje ya nchi.

Kilimo cha vitunguu kinachofuata utaratibu na kanuni, pamoja na njia za kisasa, kuleta matokeo chanya kwa wakulima , ikiwemo kuongeza uzalishaji wa bidhaa, na hivyo kuwapa faida kwenye masoko huria , ikiwemo la ndani, na nje ya nchi.

Kilimo cha umwagiliaji cha nyanya, ambazo huuzwa kwa wafanya biashara wadogo na wakubwa wa masoko ya ndani na nje ya nchi, kwa matumizi ya kawaida na viwandani, zinaposindikwa kwa matumizi ya muda mrefu.

Mkulima akiwa amechuchumaa shambani, akishikilia nyanya ambazo zimevunwa na ziko tayari kupelekwa masokoni na kukidhi uhitaji wa soko la ndani ya nchi na soko la nje ya nchi.

Baadhi ya watu wakipewa elimu kuhusiana na namna sahihi ya kupanda miche ya miti, kuitunza na kuisaidia iweze kukua ili waweze kupata faida kupitia biashara na kilimo cha miti.

Kifaa cha trekta, ambacho hutumika katika kilimo na mashamba makubwa, ili kuongeza kasi katika utendaji kazi, kuzidisha uzalishaji wa bidhaa, na kuongeza ufanisi, na ubora wa mazao yanayozalishwa shambani, yatakayokidhi uhitaji wa soko la ndani na nje ya nchi.

Mfumo wa kilimo ambao hutumia mabomba ya umwagiliaji, yenye kazi ya kusambaza na kusafirisha maji kwenye ardhi iliyopandwa mazao. Hutumika kuongeza uzalishaji na kuokoa muda ambao wakulima hutumia shambani.

Ufugaji wa mbuzi kwa njia za kisasa uletao matokeo chanya kwa wafugaji, kwa kuongeza uzalishaji, na ubora wa bidhaa, zitokanazo na wanyama hawa, ambao utakidhi mahitaji ya soko la nchi na la nje ya nchi .

Ufugaji wa kuku kwa njia za kisasa, wenye lengo la kuongeza uzalishaji wa bidhaa na ubora wa bidhaa zinazozalishwa, ili kuweza kukidhi mahitaji ya soko la ndani na soko la nje ya nchi.